Hiki ni kiwanda ambacho shuguli tofautitofauti zinaendelea, pia kuna barabara ambayo inaelekea kwa kiwanda hicho. Vilevile pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hiki ni kiwanda cha stima, pia kuna gari ambazo, zinapita. Pia, kuna watu ambao, wamesimama huku mwingine akiwa, ameshikilia chupa, ya maji mkononi mwake.

kuna viwanda tofauti tofauti ambavyo shughuli tofauti tofauti zinaendelea, pia kuna barabara ambazo zinaelezeka kwa viwanda hizo. Vile vile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hiki ni kiwanda cha umeme. Umeme huu hutengenezwa na kusambazwa kutoka mahali kwingine, hadi kwingine. Umeme huu, huweka mwangaza kwa nyumba za watu.

Kuna kiwanda ambapo shughuli tofauti tofauti, zinaendelea. Vilevile, kuna njia ambazo zinaelekeza kwa kiwanda hicho. Pia, kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Kuna nyaya za umeme ambazo zinapita kutoka mahali kwingine kuelekea kwingine. Pia kuna miti mikubwa mikubwa. Pia kuna gari ambalo linasafiri.

Hawa ni mbuni. Mbuni hawa sanasana hupatikana mbugani. Pia huvutia watalii na kuja kuwaona. Vilevile kuna majumba ambayo ni aina ya ghorofa.

Huyu ni kiboko ambaye sana sana hupatikana kwa maji. Pia, hukula nyasi kama chakula. Pia kuna miti ambayo imemea na kukua mikubwa.

Hii ni mbuga ya wanyama ambapo wanyama tofautitofauti hukaa na kuishi. Pia kuna miti mikubwa ambayo hutoa kivuli kwa ajili ya wanyama hao kukaa na kutoka kwenye jua kali.

Wanafunzi wanapanda miti kwa ajili ya mazingira bora pia kuna walimu ambao wanaowaelekeza wanafunzi hao na wengine wakiwa wamesimama.

Kuna chupa nyingi ambazo zimekusanywa kisha kufungwa, pia kuna mtu ambaye amesimama akiwa amevalia nguo nyeusi. Vilevile kuna mawingu kuashiria hali ya anga ikiwa sawa.

Huyu ni mnyama anayefahamika kama ngiri. Ngiri huyu hupatikana ndani ya mbuga. Pia kuna uzio ambao huzuia wanyama wengine kuingia.

Hawa ni wanyama wanaoofahamika kama twiga. Twiga hawa wako watatu wote wakiwa wamesimama. Twiga hawa huvutia watalii na kuja kuwaona, pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko. Mafuriko haya, yamepeleka maji kwenye nyumba za watu. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hawa ni wanafunzi wa kike wawili ambao wamevalia sare nyekundu na kisha shati ya nyeupe ambapo wanapalilia mmea wa aina ya sukumawiki.

Kuna watu wawili mmoja wa kiume mwingine wa kike, wakiwa wamesongezewa na twiga kwa ukaribu. Pia kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Hawa ni vifaru wawili. Wako kwenye msitu. Pia kuna nyasi na mimea aina tofauti tofauti ambayo vifaru hao huikula kama chakula.

Hutu ni aina ya ndege ambaye hukula samaki kama chakula. Amesimama katikati ya maji. Pia rangi ya ndege huyu ni nyeupe.

Huyu ni swara ambaye ako na pembe na pia anapita kwenye barabara. Kando ya barabara hio kuna mimea tofauti tofauti. Pia kuna majumba aina ya ghorofa.

Huyu ni mnyama amabaye huwinda porini kwa ajili ya kukula. Pia kuna mimea mingine ambayo imekauka huku ingine ikiwa sawa.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye mkokoteni. Juu ya mkokoteni huo kuna viriba vya maji, ambavyo huweka maji. Mbele yake pia kuna mimea ambayo imekua.

Huu ni msitu ulio na miti ya aina tofauti tofauti. Pia kuna maji yamejikusanya baada ya mvua kunyesha.

Kuna mimea tofauti tofauti ambayo imekua mikubwa. Mingine yao ikiwa imekauka majani yake, ikiwa pia mwingine umeanguka kwenye mto.

Kuna mtu ambaye anavuka mto kuelekea mahali kwengine. Pia mtu huyo amebeba gunia ambayo imejazwa vitu kisha kufungwa. Pia amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi.

Huyu ni mnyama ambaye hupatikana porini, mnyama huyu, hufahamika kama nyani. Nyani huyu ameshikilia uzio, na kuangalia mbele.

Kuna gari tofauti tofauti ambazo zinasafiri kutoka mahali kwengine kuelekea kwengine. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa, vilevile kuna watu ambao wanavuka barabara.

Kuna gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa kadno ya barabara. Gari hizo zimepakwa rangi ya nyeupe. Pia kuna jumba aina ya ghorofa.

Kuna gari ambayo imeegeshwa na kungoja watu waingie ili ipate kuwasafirisha. Vile vile, watu wamesimama huku wengine wakiwa wanatembea. Pia kuna mtu ambaye amebeba mzigo.

Kuna gari aina za matatu ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia kuna watu wengine ambao wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama.

Haya ni mabasi ambayo watu wanaabiiri ili kisafiri. Pia kuna watu ambao wanatembea kuelekea mahali tofauti. Vile vile kuna majumba aina ya ghorofa.

Kuna basi ambayo imeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia kuna mtu ambaye ammevalia nguo ya samawati aakiwa anapanda gari hilo. pia kuna watu wengine ambao wanatembea.

Hii ni barabara ya kusafiri. Pia, barabara hiyo kuna magari ambayo yanasafiri kuelekea pande nyingine. Pia kuna kiruka juu ambapo watu hutumia kuvuka.

Kuna gari aina ya basi ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia kuna mtu ambaye anapanda basi hiyo kwa ajili ya kusafiri.

Kuna basi na pikipiki ambazo zinasafiri kutoka mahali kwingine kuelekea mahali kwingine. vilevile watu wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama.

Kuna gari ambazo zinasafiri kutoka mahali kwingine kuelekea kwingine. Vile vile watu wanatembea wakielekea mahali tofauti. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna gari ambalo limeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia, kuna watu wengine ambao wamesimama na huku wengine wakitembea. Pia, kuna duka ambalo limefunguliwa na kuwekwa mlango wazi.

Kuna gari ambazo zina safiria kutoka mahali kwingine kuelekea mahali kwingine. Pia kuna watu ambao wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama. Vilevile kuna miti ambayo umekua mikubwa.

Kuna aina ya gari ya matatu zikiwa zinasafirisha watu, huku watu wengine wakiwa wanapita kando kando, huku wengine wakiwa wamekaa. Pia kuna majumba aina ya ghorofa.

Hizi ni basi ambazo zimeegeshwa kando ya barabara kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia kuna watu wengine ambao wamesimama huku wengine wakitembea.

Hizi ni basi mbili zikiwa zimeegeshwa, zikingoja watu kukuja na kuingia kwa ajili ya usafirishaji. Pia kuna watu wengine wanatembea na wengine wamesimama.

Watu wanatumia vyombo vya kusafiri kutoka mahali kwingine hadi kuelekea mahali kwingine. Pia kuna majumba aina ya ghorofa na pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna basi ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya usafirishaji. Pia kuna zingine zinapita kwa barabara kwa ajili ya kusafirisha watu. Pia kuna majumba ya aina ya ghorofa.

Kuna basi ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Watu wengine wakiwa wanatembea, wengine wamekaa. Pia kuna majumba ya ghorofa ambapo ghorofa moja linajengwa.

Kuna majumba aina ya ghorofa pia kuna matatu ambazo zimeegeshwa kando kando kwa ajili watu kupanda na kusfiri pia kuna watu ambao wamesimama huku wengine wakitembea.

Kuna mabasi ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya watu kupanda na kusafiri. Pia kuna majumba aina ya ghorofa. Pia kuna watu ambao wanatembea.